Mkutano au mafunzo yanafanyika nda ya ofisi ya posta, kama inavyoonekana kwenye mabango yenye nebo ya posta. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya kundi la watu walioketi akionekana akitoa hotuba au mada.

Mwanaume aki sign karatasi au akiweka alama ya kidole kwenye karatasi anasimama mbele ya meza ndogo na mwanamume mwingine amevalia shati jeupe na barakoa anamwongoza kuna kundi la watu nyuma yao wengi wao wakiwa wamevaa barakoa.

Wachezaji wa soka wakishindana mpira wa kichwa kati kati ya mchezo. Mchezaji mmoja, aliyevaa jezi nyekundu, anaruka juu kwa juhudi kubwa ili kuupiga mpira. Wachezaji wengine wakiwa wamevaa jezi za manjano wanajaribu kufikia mpira pia.

Miundombinu ya maji katika eneo la wazi lenye nyasi. Kuna bomba kubwa la rangi ya kijani samawati, likipita juu ya mtaro mdogo wenye maji. Bomba hilo lina valvu ya samawati ya kudhibiti mtiririko wa maji.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya, cheti hicho kimetolewa na ofisi ya serikali ya kaunti ya Embu ya mashariki, cheti kinaonyesha maelezo ya mtoto kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa na jina la hospitali alipo zaliwa.

Kundi la watu katika banda la huduma. Wafanyakazi watatu wamevaa fulana zenye mistari ya njano na barakoa, huku mmoja wao akihudumia mteja. Mteja amevaa jezi nyekundu na anasubiri huduma.

Timu ya mpira wa kikapu wa KPA ikisherehekea ushindi, wachezaji hao wamevalia jezi za rangi ya samawati na nyeupe na wamekusanyika wakiwa wameinua kombe kubwa juu, wachezaji wengi wanaonekana wakishangilia na kuinua mikono yao juu.

Kundi kubwa la mashaki wa soka wakiwa wametulia kwenye jukwaa wengi wao wamevalia jezi za njano zilizoandikwa TUSKER kwa herufi kubwa ,mmoja wao akiwa amevalia kofia nyeusi ameinua mikono yake na anapiga kelele kwa msisimko mkubwa.

Wachezaji wa soka uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani kibichi na njano huku mchezaji mwingine amevalia jezi nyekundu akimkimbiza. Mpira uko chini kwenye kona ya uwanja na wachezaji wengine wanaonekana kwa umbali.

Kambi ya huduma iliyoandaliwa nje labda ya matibabu au usajili. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti chini ya hema wakisubiri kuhudumiwa. Wahudumu wamekaa kwenye meza ndefu wakitumiakompyuta ndogo na printa wakiwahudumia wateja.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amesimama akiongea na majaji kadhaa . Majaji hao wamevalia mavazi rasmi ya mahakama ikiwemo kanzu nyekundu na vazi jeusi na wigi.

Uwanja mkubwa wa riadha ukiwa umejaa watu wengi. Kuna umati wa watazamaji wamekaa kwenye viti huku wanariadha wakishindana au wakifanya mazoezi kwenye uwanja. Uwanja hio una njia za kukimbilia na maeneo ya michezo mingine kama kuruka juu.

Kundi la wanaume wakiwa ndani ya jengo la kisasa. Mmoja wao, amevaa suti ya kijivu na anatumia kidole chake kuonyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta. Mwanaume mwingine, aliyevaa shati jeupe anamwangalia kwa makini.

Mwanamke ameketi mbele ya makrofoni. Amevalia jaketi la samawati, shati la samawati na shanga nyeupe shingoni. Nyuma yake kuna bango lenye nembo na jina la tume ya Huduma za mahakama. Anatazama kamera kwa umakini akitoa hisia ya ukali au kufikiria.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamesimama mbele ya jengo la Huduma Kenya . Wanaume na wanawake, wote wamevaa sare zinazofanana, shati jeupe na suruali au sketi nyeusi. Wamesimama kwa utaratibu mbele ya mlango wa jengo.

Kiongozi wakike ambaye huenda ni jaji mkuu akiwa amesimama nyuma ya kinara kilicho na nembo ya jamuhuri ya Kenya . Mwanamke huyu amevaa mavazi maalum ya kimahakama ameshikilia kitabu kinacho fanana na bibilia.

Watu wawili wakiwa wamekaa na mmoja amesimama wakiwa wanafanya shughuli za usajili au kuandika. Mwanaume amesimama akiegemea meza akiandika kwenye karatasi. Mwanamke ameketi karibu naye akionyesha kitu kwenye karatasi au kifaa kingine.

Kundi la majaji na maafisa wa mahakama, wakiwa wamesimama nje ya jengo la mahakama, katikati ya picha jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anazungumza mbele ya kinara, majaji wengine wamesimama pembeni yake wakionekana kusikiliza kwa makini.

Kundi la watu wamekusanyika kwenye meza ya usajili au huduma mwanamke aliyevaa shati jeupe na miwani ya macho ameketi kwenye meza hiyo anashighulika na karatasi na mwanamke mwingine aliyevaa kitambaa cha kichwa cha samawati.

Wachezaji wa mpira wakikapu wakishindana ndani ya uwanja, mchezaji mmoja amevaa jersey ya samawati akishika mpira akijaribu kuwapita wachezaji wawili waliovalia jersey nyeupe, wachezaji hao wote ni wanawake.

Kiogozi wa siasa akisaimiana na umati wa watu. Umati huo unaonekana kuwa wenye furaha na unajaribu kumfikia kiongozi huyo. Watu wengi wamenyosha mikono yao wakitaka kumsalimia. Kiongozi huyo amevaa kofia , shati ya waridi na suruaili nyeusi.

Shughuli inayofanyika katika ofisi ya Huduma Kenya. Mwanaume aliyevalia sharti jeupe na mikono mikulu anaonekana akiongea na mtu mwingine akitumia mikono yake kuelezea jambo. Nyuma yao kuna kaunta za huduma na wafanyakazi wakiwa wameketi tayari kutoa huduma.

Kitabu cha sera na taratibu za rasilimali watu cha idara ya mahakama nchini Kenya. Kifuniko cha kitabu kina nembo ya mahakama, na picha ya jengo la mahakama. Kitabu hiki kinaonekana kama mwongozo wa kitaalamu unaotumika katika shughuli za kisheria nchini Kenya.

Timu ya wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka Kenya wakiwa wamesimama kwa safu, wamevaa jezi nyeupe, zenye nambari, na neno Kenya, nyuma yao kuna skrini kubwa inayo onyesha bendera za, Kenya, na neno Kenya.

Kiongozi wa kisiasa akiongoza msafara wa viongozi wengine. Kiongozi huyo ambaye ananonekana kuwa rais anatembea mbele na tabasamu kubwa. Amevalia suti ya samawati. Upande wake wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya samawati na mweusi na upande wa kulia kuna mlinzi wake.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwenye foleni. Wanasubiri kuhudumiwa kwenye kaunta iliyo na mlingoti wa chuma. Kaunta hiyo ina guzo wa mbao unaong'aa na karatasi chache zimetupwa juu yake.

Ofisi ya Huduma Kenya ikiwa na mwanamke amesimama mlangoni. Ukuta wa ofisi umejengwa kwa vioo na paneli za rangi nyekundu na kijani zenye kaulimbiu kama kuendeleza huduma bora na mwanamke huyo amevalia shati jeupe na suruali nyeusi.

Rundo la vitambulisho vya Kenya vilivyopangwa vizuri. Vitambulisho hivyo, vimefungwa kwa bendi za mpira na kuwekwa ndani ya masanduku ya kajibodi. Vimepangwa kwa utaratibu kwenye meza na inaashiria kuwa viko tayari kutolewa kwa wamiliki wake.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa mbele ya komputa, mmoja wao anatumia kipanya na kibodi huku mwenzake akimtazama, wote wawili wanaonekana wakiwa makini na kile kinachoonyeshwa kwenye screen .

Kundi la watu wakiwa katika uwanja wenye umati wa mashabiki nyuma yao. Mwanamume aliye mbele kabisa anapiga picha akiwa na mwanamume mwingine aliyevalia shati la rangi nyingi na kofia mbili. Umati wa watu unatazama kuelekea sehemu nyingine.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wanacheza mchezo kwenye uwanja wenye nyasi, wachezajibwengine wamevaa jersey za kijani huku wengine wakiwa na jersey za rangi ya samawati na nyeupe, watu wengi wamejaa kwenye viti vya uwanja wakishabikia.

Mwanamke anashangilia kwa furaha, akiwa amejifunga bendera ya Kenya, ameshikilia peni ya mkono, na ametabasamu kwa shangwe, nyuma yake, kuna umati wa watu, wengine ambao wanaonekana pia, wakishangilia na kufuraha tukio hilo.

Kiongozi wa kisiasa akizuru kituo cha huduma Kenya. Kiongozi huyo anasimama akizungumza na mwanamke aliyevaa sare ya Huduma Kenya. KIongozi huyo amevalia suti ya samawati na barakoa nyeusi. Kuna wafanyakazi wengine wawili nyuma yao.

Mechi ya kandanda inaendelea kwenye uwanja uliojaa watazamaji. Wachezaji wawili wa timu moja na wanne wa timu nyingine wanaonekanawakikimbia uwanjani. Mmoja wa wachezaji wa timu iliyo na jezi za manjano anaonekana akishikilia mpira na akikimbia.

Ofisi ya huduma kwa wateja ambapo kuna mwanamke na mwanaume wameketi kwenye meza ndefu. Kila mmoja wao ana kompyuta yake na wanatenganishwa na kioo cha uwazi. Picha hii inaonyesha mazingira ya huduma za kitaalamu, labda za shirika la mawasiliano nchini Kenya ambapo wafanyakazi wako tayari kuwahudumia wateja.

Wachezaji wawili wa soka wanashindana kuhudhibiti mpira wakiwa wamevalia jesi za timu tofauti, mchezaji mmoja amevalia jesi ya rangi ya samawati na nyeupe yenye milia anatembea kuelekea kushoto.

Wachezaji wawili wa soka wakiwa wanashindana uwanjani. Mchezaji aliye mbele amevaa jezi ya samawati na mistari nyeupe, na anadhibiti mpira kwa mguu wake. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya manjano, na anajaribu kumfuata yule wa kwanza.

Bomba kubwa la maji lenye rangi ya kijani likipita juu ya mfereji wenye maji machafu bomba hili lina valvu au bomba la kuthibiti mtiririko katikati, kando ya mfereji kuna uzio wa waya mawe na mimea.

Kundi la majaji na ma afisa wengine wa mahakama wa Kenya wakiwa wamesimama mbele ya jengo la mahakama . Katikati kuna jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, akiwa amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya Office Of The Chief Justice.

Kiongozi wa kisiasa akipokea hati kutoka kwa mwanamke aliyevaa vazi la kimahakama. Kiongozi huyo ambaye anaonekana kuwa rais amevalia suti nyeusi na tai ya dhahabu. Wote wawili wanatabasamu kubwa usoni mwao.

Kundi la watu ndani ya ofisi ya huduma Kenya. Mwanamume mmoja mzee ambaye amevalia koti jeusi lenye nembo ya huduma Kenya. Anaonekana akizungumza na wafanyakazi wenzake. Wengine wamesimama kwa makini wakimsikiliza. Huku wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana.

Mwanaume mmoja, ameketi mezani na ana jaza fomu muhimu. Wanaume wengine wawili, wamesimama karibu naye wakimwangalia. Kuna fomu zingine zilizotawanyika mezani, huku cheti cha kuzaliwa kikiwa kimeshikiliwa karibu.

Kundi kubwa la watu wamekaa kwa viti, wengi wao wakielekea upande moja. Watu hawa wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti lakini rangi nyekundu na kijani zinaonekana zaidi. Picha inaonyesha kuwa kuna watu wa rika tofauti kutoka kwa watoto Hadi watu wazima.

Ofisi kubwa na ya kisasa ya kutoa huduma kwa wateja labda ya serikali. Mwanaume ameketi kwenye kaunta akiongea na mfanyekazi aliye keti nyuma ya komputa yake. Kuna safu kadhaa ya viti ya kungojea na upande wa kulia kuna watu wameketi wakisubiri kuhudumiwa.

Kundi la majaji na maafisa wa serikali wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye nembo ya Kenya na mahakama wote wameshika nakala za vitabu vinavyo fanana na ripoti au miongozo na wametabasamu kuonyesha umuhimu wa tukio.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama kwenye meza. Mwanaume huyo, ameketi akimwonyeaha mwanamke nyaraka au fomu. Waote wawili wamevalia barakoa nyeupe na wamevaa sare yenye alama za huduma ya umma.

Kundi la watu, wengi wakiwa vijana waliokusanyika pamoja. Wengine wamevaa fulana zenye maandishi, team Kenya na bendera ya Kenya, wakionyesha utaifa. Watu hawa, wanaonekana kuwa wenye furaha na wanasherehekea kwa pamoja. Mtu mmoja, amevaa kofia ya manjano.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja wakisherehekea wote wamevaa jezi za rangi ya samawati wachezaji hao wanagusana na kukumbatiana wakionyesha furaha na ushirikiano.

Ofisi, ya Huduma Centre, ambapo watu wanatoa na kupokea huduma mbali mbali za serikali, wafanyakazi wamekaa kwenye dawati refu, wakitumia kompyuta, kuhudumia wateja, kuna wateja wawili wamesimama kwenye kaunta wakihudumiwa.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, amevalia joho lake rasmi la rangi nyekundu na nyeusi, lenye tai nyeupe shingoni, anazungumza kwenye kinara cha mbao, ambacho kina nembo ya mahalama ya Kenya, Martha Koome anatabasamu akionyesha uhakika na utulivu wakati wa kutoa hotuba.

Shughuli inafanyika katika ofisi ya huduma Kenya wafanyikazi kadhaa wanapatikana wakiwajibika na mmoja wao aliyevaa suti anaonekana akizungumza na mfanyikazi mwingine dawati lina kompyuta za mezani na kompyuta za mkononi zikitumika kutoa huduma.

Tangi kubwa jeusi ya kuifathi maji likiwa limewekwa juu ya jukwa la chuma. Jukwa hilo linaonekana kuwa limejengwa juu ya paa au sehemu ya juu ya jengo. Karibu na tengi kuna ngazi ya chuma inayo panda kuelekea jukwa, ikionyesha utaratibu wa kufikia hapo juu.

Jalada la sera ya tume ya huduma za mahakama nchini Kenya. Jalada hilo lina nembo ya jamhuri ya Kenya na tume ya huduma za mahakama. Kuna picha ya sanamu ya mwanamke aliyefunga macho na kushika mizani ishara ya haki.

Bango la kuelimisha kuhusu usuluhishi wa mahakama nchini Kenya. Bango hili lina rangi ya manjano, nyeupe na nyeusi. Katika upande wa kushoto kuna picha inayoonyesha watu wawili wakiwa wanatumia mtu wa tatu kuwasuluhisha.

Wachezaji wa timu ya soka waki sherehekea ushindi, au wakitoa heshima kwa mashabiki wao, wamevaa jezi za njano na nyeusi, huku baadhi ya wachezaji wakiwa wamevalia jezi nyekundu, mashabiki wamekaa kwenye majukwaa ya samawati, waki shangilia na kuvaa fulana za njano.

Mwanaume kijana amesimama nje akiwa amevalia kofia ya samawati na sweta nyeusi juu ya shati la samawati na suruali nyeupe, anashika kitabu chenye jalada la samawati mkononi mwake, akionekana kukiinua, mkononi mwake mwingine anashika nyaraka kadhaa.

Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta na jaji mkuu wa zamani, David Maraga. Uhuru Kenyatta amevaa suti nyeusi, shati jeupe na tai huku akimwangalia Maraga. Daktari Maraga amevalia vazi rasmi la mahakama, vazi la kijani na manyoya juu ya kichwa akiongea na Uhuru.

Rais wa Kenya, Wiliam Samoei Ruto anaapishwa rasmi. Amesimama kwenye jukua. Ameinua mkono wa kushoto akiwa ameshikilia bibilia na mkono wa kulia ukiwa juu. Jaji mkuu, Martha Koome amesimama karibu naye akisoma kiapo.

Kundi la wanaume , wengi wao wakiwa wamevalia suti mbele kabisa kuna wanaume wawili wakitabasamu na kutembea. Mmoja amevaa suti nyeusi na tai nyekundu huku mwengine akiwa na shati jeupe na tai yenye mistari. Wanaonekana kuwa viongozi wakitoka au kuingia katika jengo kubwa la serikali.

Ofisi ya huduma kwa umma ambapo wafanyakazi wamevalia sare nyeupe zenye mikanda mwekundu ,mbele kuna mwanamke na mwanaume wakiongea huku bmwanaume akiwa na nembo ya huduma kwenye shati lake, nyuma yao wafanyakazi wengine wanaonekana wakiwahudumia wateja waliokaa mbele ya kompyuta.

Rundo la faili ndogo zenye rangi ya samawati zikiwa zimefungwa kwa kamba na mpira na kuwekwa juu ya meza ya mbao. Faili hizi zinaonekana kuwa na nyaraka au ripoti ndani yake na baadhi zina vibandiko au alama kama da

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama ndani ya chumba, wawili kati yao mwanamume na mwanamke wanabadilishana faili ya samawati huku wakiwa na tabasamu wote wamevaa mavazi rasmi kama vile suti wakionyesha kuwa ni wataalamu au viongozi katika mazingira ya kazi.

Ofisi, ya Huduma Kenya, ambapo wafanyikazi, na mteja mmoja wanapatikana, mteja, mwanaume aliyevaa suti na barakoa, anasimama kwenye kaunta, akiongea na mwanamke aliye keti nyuma ya kompyuta.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa mchezo au mkutano, watu wamefurika kwenye viti vya juu vya uwanja na wengi wao wanaonekana wakiinua mikono yao juu, baadhi ya watu wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu na kijani.

Foleni ya watu ndani ya ofisi za serikali inaonekana ni ya uhamiaji au pasipoti. Watu wanasubiri kuhudumiwa kwenye kaunta wengi wakiwa na fomu za kujaza. Picha inaonyesha changamoto ya huduma kwa umma ambapo watu wanasubiri kwa foleni kwa muda mrefu kupata huduma.

Mwanamme mwanariadha anayeitwa Kipchirchir akiruka, amevalià jersey nyekundu na kaptura nyeusi na anaonekana akiruka kwa nguvu zote, anaruka kwenye uwanja wa riadha na nyuma yake kuna jukwaa la watazamaji.

Kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani na nyeupe wakishangilia kwa hamasi. Baadhi yao wameshikilia vyombo vya muziki na vifaa vingine, huku wengine wakiwa wameshikilia mabango madogo ya timu ya Gor Maiya.

Wanaume wanne wameketi kwenye meza ya mbao wakijaza fomu mbali mbali, mmoja wa wanaume hao anaonekana akijaza fomu yenye michoro ya meza na kiti, kuna simu na mkanda wa kamba kwenye meza karibu na karatasi.

Tukio rasmi ambapo mwanamke ameketi mezani akitia saini hsti muhimu amesimama mbele yake mwanaume aliyevaa jopo jeusi na wigi jaji mkuu au mwanasheria mkuu au mwanasheria mkuu. nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wakiwemo majaji au maafisaa waliovalia majoko mekundu.

Shuguli inayo fanyika katika ofisi ya uhamiaji, mwanaume mmoja amevalia suti na kofia nyeusi, akiwa amesimama mbele ya kaunta ya hunduma, kaunta hio ina dirisha la kioo, na ndani yake kuna afisa wa uhamiaji.

Kundi la watu ndani ya kituo cha Huduma. Wanaume kadhaa, waliovalia suti na mashati meupe. Wanazungumza mbele ya kaunta. Wanawake wawili oja amevaa hijabu ya samawati na mwingine nyekundu, wanafanya kazi kwenye komputa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mechi, kuna wachezaji waliovaa jersey za rangi ya kijani na manjano wakishindana, uwanja unaonekana kuwa na nyasi safi na pia kuna umati mkubwa wa watazamaji waliokaa kwenye viti vya uwanja.

Kundi la maafisa na wataalamu wakiwa wametembelea kituo cha huduma. Wanaume waliovalia suti baadhi yao wakiwa wamevalia mashati mekundu. Wanazunguka na kuangalia maeneo mbalimbali.

Afisa mmoja anayeaminika kuwa rais akizuru kituo cha Huduma Kenya . Afisa huyo amesimama karibu na dawati la kaunta na anaongea na mwanamke aliyevaa sare ya Huduma . Afisa huyo amevaa suti na barakoa nyeusi .

Kundi la watu wakisubiri kuhudumiwa katika hema la wazi, mfanyikazi ameketi mbele ya kompyuta mbili za mkononi anahudumia wateja ,watu wengine wamesimama kwa foleni wakisubiri zamu yao na mmoja ameshika karatasi.

Kiongozi akizuru kituo cha Huduma Kenya. Kiongozi huyo amesimama akiongea na wafanyakazi wawili wa Huduma Kenya. Yeye amevalia suti nyeusi wakati wafanyakazi wengine wamevalia sare ya Huduma Kenya. Kuna wafanyakazi wengine wa Huduma Kenya waliokaa kwenye kompyuta zao wakifanya kazi.

Wachezaji wa timu ya soka wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja. Wanaonekana wakishikana mabega katika mduara labda wakijadili mbinu au wakitoa maonilll. Wachezaji wengi wamevaa jezi za manjano zenye kaptura nyeusi.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa katika ofisi ya uma labda idara ya uhamiaji kama inavyonekana kwenye bango kuna kaunta kadhaa za huduma zikiwa na nambari na wafanyi kazi wanaonekana nyuma ya kaunta hizo.

Wafanyakazi watatu wa benki, wawili kati yao wakiwa wamevalia sare za kampuni, mwanamke mmoja katikati anatazama camera na anatabasamu akiwa amesimama nyuma ya meza iliyojaa tray za pesa taslimu.

Jengo la idara ya uhamiaji ya Kenya, ofisi ya kuthibiti pasipoti, watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia suti, wamesimama mbele ya lango, la jengo hili, mmoja wao amevalia sare la kijeshi, na barakoa.

Kundi la wachezaji wa soka wakifanya mazoezi uwanjani, wote wamevalia jersey za rangi nyekundu na kaptura nyekundu, wanaonekana wakiwa katika mwendo labda wakikimbia au wakifanya joto la misuli.

Shabiki wa Kenya akiwa na furaha tele na msisimko. Anainua juu bendera ya kenya huku akishikilia pembe au tarubeta ya kushabikia. Ametupia miwani ya jua na amevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya akionyesha uzalendo.

Kiongozi wa upizani Raila Odinga ameketi mbele ya kamera na bodi nyeupe anaonekana akipigwa picha au akirekodiwa huku amevalia suti ya samawati na tai watu wengine kadhaa wamesimama kando yake wakimtazama huku wengine wakionekana kuwa makini.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa afisa wa serikali akizungumza mbele ya kipaza sauti, ametabasamu na amevalia mavazi ya kitamaduni na shanga za rangi ya manjano.

Mwanamme ambaye anaonekana kubwa kiongozi, akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari. Amevalia suti ya samawati iliyochanganyikana na nyeupe, na anatumia mikono yake kuelezea jambo.

Kolagi inayo onyesha uwepo wa mahakama ya Kenya katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ya Nairobi, sehemu ya juu inaonyesha watoto wa shule wakizungukwa na afisa wa mahakama, katika sehemu nyingine, maafisa wa mahakama wanaonekana wakihudumia watu walio fika kwenye banda lao.

Mwanaume anahudumiwa katika dawati la habari ya kituo cha Huduma Kenya . Mwanamke aliyehudumu ameketi nyuma ya kaunta akitumia kompyuta na amevaa barakoa . Mwanaume aliyekuwa akihudumiwa amevaa kofia nyekundu na barakoa ya samawati.

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya kijivu kikiwa na muundo wa matundu madogo madogo. Kiko tupu na kimewekwa kwenye sakafu ya simiti karibu na ukuta uliopakwa rangi. Kikapu huku kimeandikwa neno "Kenfall" kwa herufi ndogo.

Kundi la watu wamekaa kwenye viti vya chuma. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyeusi na skafu nyekundu. Mbele yao mwanaume mmoja amesimama na anaonekana akizungumza nao labda anatoa maelekezo au anafanya mafunzo.

Watu kadhaa wamesimama chini ya mwavuli mkubwa wa manjano wenye maandishi. Mwavuli huo una majina mama miradi na Millicent Omanga yanayoashiria mkutano wa kisiasa au shughuli ya kijamii. Katikati ya picha kuna mwanamke aliyevaa miwani ya macho na fulana nyeusi akishika mwavuli.

Rais wa Kenya William Ruto akitembea na jaji mkuu wa Kenya ,Martha Koome, ndani ya jengo. Jaji mkuu amevaa vazi lake rasmi la mahakama ikiwemo vazi jeusi na vyeusi, vyekundu na Mkufu mweupe shingoni.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekaa kwenye viti, labda uwanjani. Wanamke aliye katikati amesimama na amevaa jezi nyekundu Kenya. Watu wengine wengi wamevalia nguo nyekundu kuashiria wote wanaunga mkono timu moja au tukio moja.

Umati wa watu wakiwa kwenye kaota ya huduma namba watu hao wanasubiri kuhudumiwa na maafisa wa huduma baadhi ya watu wameketi mbele ya kompyuta ndogo wakiwa wamejishughulisha na karatasi.

Mteja na mfanyakazi katika ofisi ya huduma Kenya. Mteja ameketi mbele ya kaunti akiongea na mfanyakazi aliyekaa nyuma ya kioo cha kinga. Bango la huduma Kenya linaonekana wazi mbele ya meza na pia nyuma ya wafanyakazi.

Kundi la watu wakiwa kwenye mchakato wa kusajiliwa au kupokea huduma fulani. Watu wengi wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za afya. Wanawake wawili wameketi nyuma ya meza ndefu iliyofunikwa kwa nguo ya kijani wakishughulika na madaftari.

Viundo na vitambulisho vya Kenya vikiwa vimefungwa kwa kamba. Kuna vitambulisho vingi vilivyopangwa kwa safu vikiwa vimekaa juu ya meza ya mbao. Kuna kitambulisho kimoja kiko juu kikiwa na picha ya rais na kimeandikwa jamhuri ya Kenya.